Watu walioketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha lililozungukwa na viti vya aina mbalimbali huku meza ikihifidhi mfano wa makaratasi pamoja na vitabu, hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wa kike waliovalia fulana zenye rangi nyeupe wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa wakiandika juu ya karatasi huku eneo hilo la ndani likizungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Hii ikiwa ni hatua ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Mwanamke mmoja aliesimama huku ameshika mfano wa kitabu katika mkono wake huku vijana wa rika na jinsia tofauti wakiwa wameketi kwa umakini wakismikiliza, huku juu ya meza zao zimehifadhi madaftari pamoja na vitabu ikiwa ni mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo wazi.

Kijana wa kike aliyeketi katika eneo la ndani kwenye kiti chenye rangi nyeupe pamoja na meza iliyotengenezwa kwa mbao huku juu ya meza hiyo kukiwa na mfano wa vitabu pamoja na madaftari hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Mwanaume wa makamo alieketi katika eneo la ndani lenye mwanga wa taa zilizotundikwa juu, huku rafu za vitabu zikizunguka chumba hicho. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wa rika zote.

Kijana wa kike alie mbele ya mashine aina ya kompyuta iliyopo juu ya meza akiwa anajifunza jambo fulani katika darasa lililozungukwa na wanafunzi wengine , hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanawake kwa wanaume wenye umri tofautitofauti walioketi kwa utulivu wakiwa wamevalia mavazi ya aina mbalimbali. Huku juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Watu wawili wa jinsia ya kiume walioketi katika eneo la ndani lenye meza meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku juu yake kukiwa na kitabu pamoja na madaftari, ikiashiria ni mwalimu pamoja na mwanafunzi akiwa anamuelekeza jambo fulani ikiwa ni hatua ya kuendeleza elimu kwa watu wazima.

Wanawake pamoja na wanaume wenye rika tofauti, wakiwa wameketi katika eneo la ndani lenye viti pamoja na meza, zilizo hifadhi mfano wa vitabu au madaftari. Huku wakiwa wanasikiliza kwa makini, wakiwa wametazama mbele ya chumba hicho. Hii ikiwa ni ishara ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanawake waliovalia barakoa wakiwa wamezishusha chini ya videvu vyao wakiwa nadni ya chumba kilichozungukwa na mabango ya karatasi yaliyoandikwa maandishi mbalimbali, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Kijana mmoja wa kike akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kuchangia jambo fulani katika eneo la ndani mfano wa darasa lililozungukwa na vijana wa kike pamoja na wa kiume wakiwa wanasikiliza kwa makini. Hii ikiashiria ni utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja akiwaelekeza wanawake wawili walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na meza iliohifadhi kompyuta mpakato akitumia kwa ajili ya kuwaelimishia au kuwalekezea kitu. Hii inaakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa jinsia ya kike walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wameshika vifaa mbalimbali kwa ajili ya ushonaji kama vile; vitambaa, mikasi pamoja na nyuzi ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanawakee walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofautitofauti wakiwa wanatumia kompyuta huku mmoja wao akipita na kuwaelekeza jinsi gani ya kutumia. Hii ni hatua ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti pamoja na meza zilizohifadhi mfano wa karatasi zilizochorwa maumbo tofauti tofauti, huku wakichora maumbo hayo, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi

Wanawake kwa wanaume walioketi katika viti vyenye rangi nyeusi na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, huku juu ya meza hizo kukiwa na mfano wa vitabu pamoja na madaftari ikiwa ni mwendelezo wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume walioketi kuzunguka meza iliyohifadhi mfano wa madaftari, huku mwanamke mmoja akiwa ameshika kifaa chenye rangi tofauti tofauti akiwelekeza jambo fulani, hii ikiwa ni mnyororo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanaume wawili waliochuchuma nyuma ya mfano wa darasa lenye viti vyenye rangi nyekundu wakiwa wanataengeneza picha fulani wakiiwekea majani yenye rangi ya kijani kibichi. Hii ikiwa ni hatua ya mafunzo kwa elimu ya watu wazima.

Wanaume kwa wanawake walio katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, lenye meza iliyotengenezwa kwa mbao na kuhifadhi mfano wa kompyuta mpakato, ambayo wote wanaiangalia wakiwa wanaelekezana jambo fulani. Hii ikiwa ni hatua ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wa kike na kiume walioketi kuzunguka meza iliyohifadhi vitabu pamoja na madaftari, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanaume kwa wanawake waliosimama mbele ya chumba wakiwa wameshika mfano wa vyetu katika mikono yao hii ikiwa ni ishara ya kuhitimu mafunzo fulani ya elimu ya watu wazima.

Mwanamke alieketi kwa utulivu akiwa anaandika katika daftari, huku meza hiyo ikiwa imehifadhi mfano wa kifutio pamoja na vitabu hii ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Mwanaume alievalia mavazi ya rangi nyeusi aliesimama akiwa anaelekza vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi mbalimbali katika eneo mfano wa chumba kilicho zungukwa na rafu zilizo hifadhi vitabu vya aina mbalimbali, hii inaakisi utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanaume wawili, waliosimama sehemu ya nje yenye uwazi, iliyozungukwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na miti mirefu. Huku mmoja akiwa ameshika mfano wa kitabu, akimwelekeza mwengine. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu, bila kuzingatia umri wa mtu.

Mwanaume aliyeshika penseli akiwa anaandika katika daftari akiwa ameketi katika dawati lililotengenezwa kwa mbao huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wa rika pamoja na jinsia tofauti wakiwa wameketi huku wote wakiandika. Hii huakisi utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia mavazi ya aina mbalimbali walioketi katika viti pamoja na meza iliyohofadhi mfano wa karatasi pamoja na madaftari, hii ikiashiria ni wanafunzi watu wazima wanaojipatia elimu.

Watu walioketi kwa makundi ndani ya eneo la darasa lililozungukwa na meza pamoja na viti, Vilivyohifadhi mfano wa makaratasi au vitabu mojawapo akiwa wameshika karatasi nyeupe kubwa iliyo na maandishi ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi sehemu ya ndani yenye madirisha makubwa yanayo pitisha mwanga, huku kukiwa kumebandikwa picha mbalimbali ukutani na meza zao zikihifadhi makaratasi yenye rangi tofautitofauti ikiwa ni sehemu ya utoaji elimu kwa watu wazima.

Mwanamume mmoja aliyesimama katika eneo la ndani, mfano wa chumba chenye madawati, huku vijana wa kike pamoja na wa kiume wameketi, akiwaelekeza, ikiashiria kuwa ni mwalimu anayetoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanawake walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia fulana za rangi tofauti tofauti zenye maandishi yaliyoandikwa kwa kiingereza yanayofanana, huku meza walioizunguka ikiwa na mfano wa madaftari wakiwa wameshikilia pamoja na penseli ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanaume pamoja na wanawake walioketi na wengine wakiwa wamesimama katika eneo la chumba chenye meza na viti vilivyohifadhi mfano wa kompyuta mpakato pamoja na madaftari, ikiashiria ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume pamoja na wanawake walioketi kuizunguka meza iliyotandikwa kwa kitambaa chenye rangi tofauti tofauti, huku kukiwa kumehifadhiwa karatasi, madaftari, pamoja na kompyuta mpakato, vinavyotumika kwa ajili ya kujifunza au utoaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume wameketi ndani ya chumba chenye meza zilizohifadhi mfano wa tarakilishi, madaftari vitabu pamoja na simu janja huku mwanamke mmoja amesimama kuashiria ni mwalimu akiwa anawaelekeza katika elimu hii ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofauti walioketi kwa umakini mkubwa wakiwa wameinama katika meza zao zilizo hifadhi mfano wa makaratasi pamoja na kompyuta mpakato. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliyembeba mtoto katika mgogo wake kwa kutumia kitenge huku akiwa amesimama mbele ya ubao wenye matangazo ulio na maandishi pamoja na michoro ya aina tofautitofauti, ikiwa ni mnyororo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanamke alievalia fulana yenye rangi nyeupe pamoja na kizibao chenye rangi nyekundu kilicho na maandishi, akiwa mbele ya wamama waliobeba watoto akiashiria ni mtoa huduma ya elimu kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja alievalia kitambulisho shingoni mwake akiwa anagawa karatasi kwa wanfunzi watu wazima walioketi ndani ya darasa hilo lenye mwanga wa kutosha wakiwa wameshikilia karatsi au mfano wa vitabu, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Jopo la vijana wenye jinsia ya kike na kiume; walioketi kwa utulivu katika madawati, huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa makaratasi yenye rangi tofautitofauti huku wakiwa wana, hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja wa makamu aliyeketi akiwa anawaelekeza vijana wa kiume walioketi kwa umakini mkubwa wakimsikiliza, hii ikiashilia jitihada za utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa vijana.

Wanawake pamoja na wanaume walio katika sehemu ya nje iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya samani, wengine wakiwa wameshika mfano wa daftari. Hii ikiwa ni hatua ya mafunzo ya elimu isiyo rasmi.

Mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliyekatika eneola ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la maktaba litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi vitabu mbalimbali ikiwa ni hatua kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa darasa yenye madawati, madirisha na mwanga wa kutosha. Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa na mfano wa madaftari au vitabu, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili walioketi katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lililo na kuta zilizobandikwa picha za ramani ya dunia, huku mezani kukiwa kumehifadhi mfano wa madaftari, vitabu huku wakiwa wanaelezana jambo fulani, hii ikiwa ni ishara ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika eneo la ndani ya chumba lenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha, huku ukutani kukiwa kumebandikwa mabango yenye maandishi mbalimbali, na mwalimu akionekana mbele yao; huku meza zao zikiwa zimehifadhi vifaa mbalimbali vya maabara; hii kiashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye madawati huku wakiwa wanaandika katika madaftari hii ikiwa ni sehemu ya utoaji isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanaume kwa wanawake walioketi katika eneo la nje, pembezoni mwa shamba lililo na mahindi; wakiwa wamevalia barakoa, wakimsikiliza mwanaume mmoja aliyevalia fulana yenye rangi ya kijivu, ikiashiria ni bwana shamba akiwa anaelekeza njia muhimu za kilimo.

Wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba kilichozungukwa na meza, viti, mabango, pamoja na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni sehemu iliyotengwa mahususi kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Hiki ni chumba kwa ajili ya mikutano ambapo semina fupi, inaoenakana kutolewa kwa wafanyakazi ambao ni watu wazima mezani kukiwa na maji na kompyuta makato

Wanaume wenye rika tofautitofauti wakiwa wamevalia mavazi ya aina mbalimbali, wakiwa wamesimama huku mwingine ameinama akiwa anaandika maandishi katika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe; iliyoko juu ya meza, ikiashiria ni utayarishaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanawake wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi wakisikiliza kwa makini katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa madaftari au vitabu, hii ikiashiria ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, huku meza zao zikiwa na kompyuta mpakato ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu isiyo rasmi.

Mwanamke wa makamo akiwa anawaelekeza vijana watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume jambo fulani kutoka kwenye makaratasi au madaftari katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na madirisha yaliyo na mapazia yenye rangi ya bluu; hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja wa makamo, aliyesimama mbele ya watu wengine waliosimama katika eneo la ndani, huku wakiwa wanafanya zoezi fulani kwa vitendo; hii ikiwa inaakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa darasa lenye mwanga wa kutosha huku mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na madawati yaliyo hifadhi vitabu pamoja na madaftari huku wanafunzi watu wazima wakiwa wameketi hii ikiashiria ni elimu isiyo rasmi.

Wanaume walioketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku meza zao zikiwa zimehifadhi kompyuta mpakato pamoja na simu janja, hii ikiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume walioketi kwenye viti vyenye rangi nyeusi vilivyotengezwa kwa kutumia chuma ndani ya darasa lenye ubao wenye rangi nyeupe lililo pakwa kuta zenye rangi nyeupe, hii ikiakisi ni utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Kijana wakike akiwa mwenye tabasamu ameshika kompyuta mpakato katika mikono yake, katika eneo mfano wa darasa lililozungukwa na wanafunzi wengine wa jinsia tofauti, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanaume kwa wanawake wenye rika tofauti walioketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha huku baadhi yao wakiwa wameshika mfano wa karatasi hii ikiwa ni utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanaume kwa wanawake wenye umri tofauti walioketi, mmoja akiwa ameinama akiandika katika karatasi nyeupe. Huku meza hiyo ikiwa imehifadhi madaftari pamoja na vifaa mbalimbali. Hii inaakisi utoaji wa elimu pasipokuzingatia umri.

Mwanamke mmoja wa makamo akiwa mbele ya ubao akiandika kwa tumia chaki zenye rangi nyeupe. Huku mwalimu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi akimsimamia. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanawake waliosimama katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi huku wakiwa wameshika mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria mmoja wao ni bwana shamba akitoa elimu kwao ikiwa ni elimu isiyo rasmi.

Mwanaume aliyevalia koti na suruali yenye rangi nyeusi aliyesimama mbele ya darasa Yenye wanafunzi walioketi wakiwa wamevalia barakoa wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofautitofauti hii ikiwa ni sehemu ya darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Watu waliovalia barakoa wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa plastiki, huku mmoja wao mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi ya kijivu akiwa amesimama akitoa elimu kwa watu hao pembezoni mwa shamba lililo na mahindi.

Wanaume kwa wanawake walio ndani ya eneo lililozungukwa na meza zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na viti huku meza hizo zikihifadhi mfano wa karatasi, wenye toffauti iliyoandikwa maneno pamoja na picha mbalimbali yanayotumika kama usaidizi katika kutoa elimu ya vitu mbalimbali.

Mwanaume mmoja wa makamu aliyeshikiria karatasi yenye rangi nyeupe akiwa amezungukwa na vijana wa lika tofautitofauti na jinsia ya kike na kiume akiwa anawaelekeza jambo fulani. Hii inahakisi utowaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike na wa kiume walio katika eneo la ndani lenye viti pamoja na meza, huku mwalimu wao aliyevalia mavazi nadhifu akiwa ameshika mfano wa kitabu akisoma na wao wakisoma katika madaftari yao; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanamke aliyeketi eneo la ndani mfano wa darasa au chumba akiwa ameshika karatasi iliyo na maandishi yasomekayo cheti cha kuhitimu, ikiashiria ni mwanafunzi aliyehitimu elimu ya watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Vijana wakike pamoja na wakiume waliovalia majoho pamoja na kofia zenye rangi nyeusi, hii ikiwa ni ishara ya uhitimu wa masomo yao ya elimu ya watu wazima yanayotolewa ndani ya chuo hicho au ndani ya shule hiyo.

Ndani ya chumba kilicho na madirisha yanayopitisha mwanga huku mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe watu wa kike kwa wa kiume wameketi wakiwa wameshikilia mfano wa madaftari pamoja na kalamu, hii ikiakisi ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanaume walioketi kwa umakini mkubwa wakiwa wana andika juu ya karatsi katika meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao ndani ya eneo lenye mwanga wa kutosha, hii ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume waliokaa tofauti walioketi katika eneo la ndani huku wameshika simu janja, ikiashiria ni sehemu iliyotengwa mahususi kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi chini kwenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi huku eneo hilo likizungukwa na miti inayotoa kivuli na mmoja akiwa amesimama kuwahutubia, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya chumba kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe huku meza zikihifadhi talakilishi ikiashiria ni eneo mahususi litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike walioshusha barakoa zao chini ya videvu vyao wakiwa wameketi kuizunguka meza iliyohifadhi mfano wa vitabu au madaftari katika eneo la ndani lililobandikwa makaratasi yenye maandishi tofauti tofauti ikiashiria ni sehemu mahususi itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanawake walioketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa plastiki ndani ya chumba kilicho na ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe, wakiwa wanajadiliana jambo fulani. Hii ikiakisi mnyororo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Eneo la ndani lenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha pamoja na taa zinazopitisha madirisha yenye taa hizo wapo watu walioketi mbele na wengine nyuma ikiwa ni utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Eneo la ndani ya chumba kilichojengwa kwa ustadi pamoja na mwanga wa kutosha, huku meza ikiwa imehifadhi mfano wa madafrati au vitabu, na wanafunzi hao wakijisomea kwa umakini, hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Mwalimu mwenye asili ya kizungu akiwa amesimama mbele ya darasa lenye ubao wenye rangi nyeusi na madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha. Huku wanafunzi wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi katika madawati na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao. Hii ikiakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa jinsia ya kiume waliovalia mavazi sare fulana zenye rangi ya kaki, wakiwa katika eneo lililozungukwa na meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali vya kilektroniki, pamoja na vipuli, ikiashiria ni eneo mahususi litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovalia mavazi yenye rangi mbalimbali walioketi kuzunguka meza zilizohifadhi karatasi za aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo lililotengwa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanaume alievalia koti lenye rangi nyeusi akiwa anamkabidhi cheti cha kuhitimu kijana wa kiume, hii ikiwa ni ishara ya juhudi za utoaji wa elimu kwa watu wazima zinazowasaidia vijana kujikwamua katika maisha yao.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi kwa utulivu kuizunguka meza ilio hifadhi karatasi au mfano wa madaftari katika eneo la ndani lililobandikwa picha za aina mbalimbali zenye maandishi tofautitofauti ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kiume walio katika sehemu ya ndani ya chumba chenye dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha huku ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi iliyo na maandishi pamoja na picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni mfano wa darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa rika tofauti wa jinsia ya kike walioketi kwa umakini mkubwa wakiwa wanaikiliza jambo fulani huku meza ikiwa imehifadhi vitabu pamoja na madaftari ikiwa ni sehemu ya upataji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanawake walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vitabu, madaftari pamoja na mikoba, wakiwa wamevalia fulana zenye rangi moja na maandishi yanayo fanana ikiashiria ni eneo mahususi lililotengwa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume aliyeketi katikati yao, wakiwa ndani ya chumba kilichozungukwa na meza pamoja na viti, huku madirisha yakitoa mwanga wa kutosha. Mwanaume huyo akiwa ameshika tarakilishi, ikiashiria akiwafundisha wanawake hao ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti akiwa anawaelekeza kikundi cha wanawake waliovalia mavazi tofauti tofauti, ndani ya chumba chenye ubao wenye rangi nyeusi uliyoandikwa mabango yenye rangi tofauti tofauti. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu kwa rika zote.

Watu wanawake na wanaume walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na viti vyenye rangi nyekundu, huku mmoja wa wanawake akinyoosha mkono wake kuashiria kuchangia kitu fulani, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya elimu ya watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Wanaume kwa wanawake walio ndani ya eneo lenye mwanga wa kutosha wakiwa wameshikilia mfano wa kipeperushi au makaratasi, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu huru na elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba chenye madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha, huku mwalimu akiwa amesimama nyuma ya darasa hilo ikiashiria ni sehemu maalumu itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake walioketi kwenye meza iliyo na mashine maalumu aina ya cherehani wakiwa wanafundishana au kuelekezana namna tofauti ya kushona hii ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi.

Wanaume watatu, walioinama kuizunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao, iliyohifadhi mfano wa karatasi nyeupe, zilizoandikwa maandishi na michoro ya aina tofautitofauti. Hii ikiwa ni jitihada za utafutaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wanaiangalia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza wakielekezana kitu fulani katika eneo la ndani lililozungukwa na ubao uliobandikwa karatasi zenye rangi nyeupe. Hii ikiwa ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanawake wawili walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu, madaftari pamoja na makaratasi, huku nyuma yao kukiwa na karatasi iliochorwa ramani mbaimbali za mimea hii ikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wakike wawili pamoja na wakiume mmoja waliozunguka meza iliyo hifadhi mfano wa vitabu madaftari ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake wawili wakiwa wanaelekezana jambo fulani katika kitabu alichokishika mwanamke mmoja. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu ya watu wazima, elimu isiyo rasmi.

Wanawake pamoja na wanaume, waliovalia majoho, pamoja na suti, pamoja na kofia zenye rangi nyeusi na rangi nyingine tofauti, wakiwa wameshika mfano wa cheti hii ikiakisi ni kuhitimu kwa masomo kwa elimu ya watu wazima.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye chumba kilicho na meza zilizohifadhi tarakilishi. Huku madirisha yakipitisha mwanga unaowasaidia katika kujifunza, ikiashiria ni eneo lililotengwa mahususi, kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe. Aliyesimama mbele ya wanawake waliobeba watoto wadogo, huku wakiwa wamekaa katika chumba hicho kilichozungukwa na madawati. Hii ikiakisi utoaji wa elimu kwa wamama juu ya maelezo ya watoto wao ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi.

Wanaume wawili wakiwa wanatengeneza picha fulani kwa kuiwekea majani yenye rangi ya kijani kibichi, wakiipamba kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Vijana wawili wakiume walioketi katika eneo lenye mwanga wa kutosha, huku wakiwa wanaelekezana kitu fulani katika kitabu kilicho juu ya meza hiyo. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi ulio andikwa kwa chaki zenye rangi nyeupe. Akiwa ameshika vifaa mbalimbali mojawapo ikiwa ni kamba iliyosukwa kwa mkono ikiwa ni ishara ya mafunzo ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Wanawake kwa wanaume wenye rika tofauti wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa wakiskiliza katika eneo la ndani mfano wa darasa ama ukumbi, uliobandikwa picha za aina mbalimbali ukiwa na mwanga wa kutosha, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi tofautitofauti walioketi kwa makundi katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, wakiwa wameshika karatasi pamoja na kalamu, ikiashiria ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Mwanamke wa makamu aliyeketi kwenye dawati katika sehemu ya nje yenye uwazi mkubwa uliozungukwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi, akiwa amefungua kitabu chenye maandishi pamoja na picha mbalimbali. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja akiwa katika majadiliano na wanawake wengine walioketi katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, huku wakiwa na kompyuta mpakato katika meza zao ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanamke alievalia gauni lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba maalumu, huku wanafunzi watu wazima wakiwa wameketi juu ya meza zao kukiwa na makaratasi au vitabu, hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani ya chumba kilicho na viti pamoja na meza huku madirisha yakitoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba hicho, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi huku mwalimu akipita na kuwasaidia katika kujifunza kwao.

Watu wa jamii ya kabila la asili la kimasai waliovalia mavazi ya asili yao huku wakiwa wameshika ubao mdogo ulioandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe irabu kama a, e, i, o, u: hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wenye furaha walioketi ndani ya eneo la darasa lililobandikwa karatasi zenye rangi tofautitofauti huku mwanaume mmoja akiwa amesimama na kuwaelekeza jambo fulani mbele ya kompyuta mpakato hiyo, hii ikiwa ni hatua ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa, aliyeketi mbele ya kompyuta huku wanaume wawili wakiwa nyuma yake kumuelekeza na kumsaidia jinsi ya kutumia kompyuta hiyo. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wakike na wakiume waliosimama katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizotundikwa juu, wakijifunza jambo fulani kutoka kwa mwanaume aliyesimama mbele yao hii ikiwa ni hatua ya muendelezo wa elimu kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya darasa lenye wanafunzi wenye rika tofautitofauti mbele ya ubao wenye rangi nyeupe huku wakiwa wanaandika pamoja na kumsikiliza, ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike waliovalia mavazi tofautitofauti, wakiwa katika hatua za kupima kitambaa kwa kutumia kipimo cha nguo katika eneo lililozungukwa na mashine aina ya cherehani. Hii ikiwa ni hatua ya mafunzo ya elimu isiyo rasmi.

Jopo la watu wa kike na wa kiume wenye rika tofautitofauti walioketi wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofautitofauti huku meza zao zimehifadhi mfano wa madaftari, vitabu pamoja na kalamu hii ikiwa ni hatua ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake wawili walioketi katika viti huku meza ikiwa imehifadhi mfano wa vitabu pamoja na makaratasi huku nyuma yao kukiwa na ubao ulio na ramani za dunia, hii ikiwa ni ishara ya darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya eneo la darasa kwa umakini mkubwa wakiwa wameinama katika karatasi zao wakiandika. Hii ikiwa ni hatua ya juhudi katika utoaji na upokeaji wa elimu ya watu wazima.

Kijana wa kiume aliyeshikiria kalamu aliyeketi katika darasa lenye vijana wenzake wenye rika tofautitofauti. Walioketi kwa makini wakiwa wanajisomea. Hii ikiwa ni hatua ya mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima.

Watu wa rika na jinsia tofauti, walio katika eneo lililozungukwa na viti vilivyotengenezwa kwa plastiki. Wakiwa wamevalia mfano wa makoti yenye rangi ya bluu, huku mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe. Hii ikiakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Eneo la ndani lililopabwa kwa maputo yenye rangi ya kijani, nyeupe pamoja na nyekundu. Huku kukiwa na mabango mbalimbali na viti pamoja na meza zilizotandikwa vitambaa vyenye rangi ya kijani na nyeupe. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanaume waliosimama na mmoja akiwa ameinama katika meza iliyohifadhi karatasi yenye rangi nyeupe kubwa iliyo na michoro pamoja na maandishi ya aina mbalimbali hii ikiwa ni hatua ya maandalizi ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya chumba mfano wa darasa akiwa anawaelekeza wenzake walioketi katika madawati yaliyotengenzwa kwa mbao. Hii ikiashiria ni utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya eneo moja la darasa, lenye meza zilizotengenezwa kwa mbao huku zikiwa zimehifadhi mfano wa komyuta. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya eneo lenye mwanga wa kutosha huku mwanaume mmoja akiwa amesimama nakupita katikati ya rafu au safu walizokaa. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake kwa wanaume waliovalia mavazi ya aina tofautitofauti, wakiwa wameketi kuizunguka meza iliyotandikwa kwa kitambaa chenye rangi nyeupe. Huku mmoja wapo akionekana akiwaelekeza watu hao ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi akiwa amesimama katika eneo la ndani lilopakwa rangi ya kijani. Huku watu wa rika na jinsia tofauti tofauti wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa makini, hii inahakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wanapiga makofi wakipongeza jambo fulani walioketi kwa utulivu ndani ya eneo la darasa lililo na mwanga wa kutosha utokanao na madirisha ya chumba hicho hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Watu wazima, wanawake kwa wanaume, waliokusanyika katika eneo la nje lililozungukwa na miti mikubwa inayotoa kivuli. Wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo au elimu kutoka kwa mwanaume aliyesimama katikati yao. Hii ikiwa ni mfano wa elimu ya watu wazima.

Vijana wakike na wakiume wenye asili ya kiafrika pamoja na ya kizungu wakiwa wameketi katika eneo lenye mwanga wa kutosha huku meza zikiwa zimehifadhi kompyuta mpakato, madaftari pamoja na mikoba ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Kundi la watu walioketi katika eneo la ndani lenye viti vilivyozunguka vyenye rangi nyeupe. Huku meza zikiwa zimeifadhi mfano wa vitabu au madaftari, pamoja na watoto wadogo waliolala kwenye mkeka. Hii ikiwa ni hatua inayoashiria elimu isiyo rasmi.

Jopo la watu walioketi kwenye viti vilivyo tengenezwa kwa plastiki katika eneo la njee lililozungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi iliotoa kivuli wakiwa wanapatiwa elimu fulani, hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa chuma, pamoja na mbao, katika eneo la nje ya jengo wakiwa wameshika mfano wa vitabu au madaftari. Hii ikiwa ni ishara ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti wakiwa wamesimama wakiwa wameshika karatasi zilizo na ramani ya bara la Afrika, hii ikiwa ni hatua muhimu ya muendelezo wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kiume wawili waliosimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe uliobandikwa karatasi zenye michoro pamoja na maandishi ya aina tofautitofauti wakiwa wanabandika karatasi zenye rangi ya waridi; hii ikiwa ni hatua na muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake kwa wanaume wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye madawati huku wakiwa wameshika mfano wa madaftari, vitabu pamoja na kalamu; hii ikiashiria muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Vijana wakike waliovalia mavazi ya aina mbalimbali, walioketi katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha huku meza ikiwa imehifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria wanaelekezana kitu fulani ikiwa ni elimu ya watu wazima.

Wanaume walioketi katika eneo la ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye meza zilizohifadhi kompyuta, Huku mmoja wao akipita na kuwaelekeza ,hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Vijana watatu wakiume walio keti kuizunguka meza iliyohifadhi mfano wa madaftari au vitabu pamoja na chupa za maji huku ndani ya chumba hicho kikiwa kimezungukwa na viti vilivyo tengenezwa kwa mbao pamoja na bango lililo tengenezwa kwa maandishi tofauti hii ikiwa ni sehemu ya utoaji elimu isiyo rasmi.

Vijana wa kike wenye umri tofauti wakiwa wamesimama huku wameshika makaratasi yaliyochorwa ramani za bara la afrika huku wakiwa wanatabasamu hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wote

Vijana wa kiume waliovalia mavazi tofauti tofauti waliokatika eneo la wazi lenye meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao iliyohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki ikiwa ni pamoja na kompyuta mpakato, nyaya pamoja na simu janja. Hii ikiwa ni hatua au mwendelezo wa elimu ya watu wazima.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri tofautitofauti, wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa wakiandika juu ya karatasi zilizopo juu ya meza yao hii ikiwa ni ishara ya utowaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Watu wa jinsia na rika tofauti walioketi wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofautitofauti, huku mpiga picha pamoja na vijana wawili wakiwa wamesimama mbele ya chumba hicho kukiwa na bango lililo na picha pamoja na maandishi tofauti, ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake waliovalia nguo za vitenge walioketi katika eneo la ndani mfano wa darasa lililozungukwa na ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa maneno ya kiingereza kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe ikiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume walioketi katika mkeka eneo la nje la uwazi huku mwanamke mmoja aliyevalia hijabu akiwa amesimama akiwaelekeza ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi.

Wanawake pamoja na wanaune walio valia mavazi mchanganyiko yenye rangi tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye viti vyenye rangi nyeusi, huku meza zao zikiwa zimehifadhi madaftari, kompyuta mpakato, pamoja na mabegi. Hii ikiwa ni sehemu ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia fulana zenye rangi ya bluu bahari zilizochapishwa picha pamoja na maandishi yanayofanana wakiwa wameketi kwa utulivu wakisikiliza huku meza zao zikihifadhi mfano wa vitabu, hii ikiwa ni hatua ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki zenye nyeupe akiwa ameshika vifaa mbalimbali mojawapo ikiwa ni kamba iliyosukwa kwa kutumia mkono, hii ikiakisi utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Mwanamke mmoja alievalia mavazi ya asili ya jamii ya wamasai aliesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki zenye rangi nyeupe akiwa anasoma ikiwa ni juhudi za utoaji wa elimu kwa watu wazima.